Wagonjwa wengi wamekusanyika ndani ya chumba, wakisubiri huduma za matibabu. Baadhi yao wamevalia barakoa wakizingatia afya zao. Mtaalamu wa afya amesimama mbele akishughulikia wagonjwa wengine. Hiki ni kituo cha afya kinachotoa huduma muhimu kwa jamii.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akiwa amefunikwa shuka jeupe. Mtaalamu wa afya aliyevaa vazi la kujikinga na barakoa anahudumia mgonjwa, akionyesha uangalifu mkubwa. Mashine mbalimbali za matibabu zimesimama karibu na kitanda, zikifuatilia hali ya mgonjwa.

Katika chumba cha upasuaji. Madaktari wengi wamevalia mavazi maalum ya buluu na kofia za upasuaji. Wanazunguka meza ya upasuaji wakishirikiana katika utaratibu. Vifaa mbalimbali vya matibabu na mashine zimewekwa karibu vikiwa tayari kutumika.

Mkono unaandika kwa kalamu nyekundu kwenye daftari lililofunguliwa. Daftari jingine la kijani kibichi lenye maandishi mengi limewekwa kando yake. Karatasi kadhaa zenye nembo ya Kaunti government of Kajiado na medical records zimerundikana karibu.

Mgonjwa amelazwa kitandani hospitalini. Mtaalamu wa afya amevaa suti ya kujikinga. Mashine ya kupumua imetumika. Monita ya mapigo ya moyo ipo karibu. Dirisha dogo linaruhusu mwanga. Hali hii inahitaji uangalizi maalum.

Mgonjwa amelala kitandani chumba cha hospitali akipokea matibabu muuguzi aliyevaa vifaa vya kujikinga amesimama kando yake akimuhudumia kwa uangalifu kifaa cha kielektroniki chenye skrini kina rekodi mapigo ya moyo na viashiria vingine muhimu vya mgonjwa.

Ndani ya chumba chenye madirisha makubwa, watu wawili wamevaa makoti meupe wakishugulika. Mmoja amesimama karibu na dirisha akionekana akichunguza kitu. Mwingine amekaa mezani akipitia karatasi na vitabu vilivyopangwa vizuri.

Gari kubwa la kliniki ya simu, lililopakwa rangi nyeupe na lenye nebo ya, Beyond Zero na Mobile clinic, limesimama wazi. Wanawake wawili wamesimama mbele ya gari hilo. Mmoja wao akicheka kwa furaha na kuinua mkono.

Kituo cha matibabu kinachotembea kimepaki katika eneo lenye miti. Umati wa watu wengi wao wakiwa wanawake wazima wamekusanyika karibu na mlango wa kliniki hiyo. Kwenye upande wa gari hilo, nembo ya Beyond Zero Mobile Clinic inaonekana wazi ikiashiria huduma za afya.

Gari aina ya Isuzu ni kituo cha huduma za afya kinachotembea. Kimepambwa karibuni nyekundu na nyeupe. Upande wake kuna maandishi hatua kwa afya bora yakionyesha lengo lake. Ina ngazi ndogo inayoteremka kutoka mlango wa upande.

Gari la kubebea wagonjwa limeunganishwa na trela kubwa likiwa limeengeshwa kwenye eneo la udongo. Trela limeandikwa mobile clinic likionyesha madhumuni yake ya kutoa huduma za afya zinazohamishika,

Wagonjwa kadhaa wamejipanga kusubiri huduma za afya kutoka kliniki ya rununu. Kliniki hiyo ni gari kubwa jeupe lenye nembo za afya na limeandikwa mobile clinic. Watu hawa wamevaa nguo mbalimbali, wakionyesha utofauti wa jamii. Gari limeegeshwa kwenye eneo lenye miti.

Mwanaume anatabasamu huku akisafisha meno yake kwa kutumia kijiti. Kijiti hicho kiko katikati ya meno yake, kikifanya kazi ya mswaki wa asili. Mikono yake imeshika kijiti hicho kwa umakini ikionyesha utaalamu katika matumizi. Kinywa chake kimefunguka kidogo, kikifichua meno meupe na safi.

Mkono imevalia glavu ya blue . Unashika kifaa cha meno. Kifaa hicho kina ncha kali. Kuna sehemu inayong'aa sana. Sehemu hii hutumika hospitalini. Ni zana muhimu sana.

Vyombo vingi vya chuma vimetulia juu ya uso wa zambarau, vitu vimetengenezwa kwa metali inayong'aa. Kila kifaa kina matumizi yake maalum, zimepangwa kwa uangalifu mkubwa. Huu ni mkusanyiko wa zana, vifaa hivi ni vya matibabu vya meno.

Mwanaume anatabasamu huku akisugua meno yake kwa kijiti. Meno yake yanaonekana meupe na safi ingawa kuna pengo moja linaonekana wazi. Mkono wake umeshika kijiti hicho kwa ustadi, akiisongeza kando ya meno.

Taa mbili zimewekwa juu ya meno zikionyesha tofauti kubwa ya rangi. Katika sehemu ya juu, meno yanaonekana kuwa na madoa ya manjano na kahawia, ishara ya kudhoofika. Sehemu ya chini, meno yameonekana safi na meupe yakitoa tabasamu ya kuvutia.

Mtoto amelala chini ya akipata matibabu .daktari amevaa nguo za kijani na glovu mtaalamu mwingine yuko nyuma kidogo, miti mirefu imezunguka eneo lote, hii ni kliniki ya rununu watoa huduma wanafanya kazi muhimu.

Glovu ya buluu imeshika mdomo wa mwanamume akifichua meno yake. Meno ya juu na ya chini yanaonekana yakiwa na nafasi ndogo katikati ya meno ya mbele ya juu. Mwanamume ana ndevu ndefu nyeusi zikiongeza mvuto wake.

Mwanamume anatabasamu akisafisha meno yake. Amevaa shati la rangi ya chungwa. Brashi ambayo inatumiwa kwa uangalifu. Meno yake yanaonekana kuwa meupe. Hii ni zoezi la usafi wa kinywa.

Mtaalumu wa afya amevaa glavu za buluu. Anashikilia na kuelekeza kwenye eksirei ya meno. Eksirei hio inaonyesha wazi muundo wa taa ya binadamu na meno yake. Mtaalamu amevaa fulana ya zambarau na suruali nyeupe.

Basi mbili zilizoharibika zimesimama kwenye barabara iliyojaa vifusi zikishuhudia ajali kubwa. Magari mengine yameharibika vibaya na yameungua, huku moshi ukiendelea kutoka kwenye baadhi ya maeneo. Watu wengine wamekusanyika karibu na eneo la ajali.

Gari kubwa la zimamoto lenye rangi nyekundu na nyeupe limesimama kwenye eneo la wazi. Magurudumu yake meusi na meupe yanang'aa chini ya mwanga wa jua. Kwenye sehemu ya mbele neno fire limeandikwa kwa herufi kubwa likionyesha madhumuni yake.

Shughuli ya ugawaji wa misaada inafanyika nje, karibu na lori kubwa. Lori hilo lina bendera nyeupe yenye maandishi WF Aid Kenya Emergency Drought Response 2021 . Watu kadhaa wamesimama karibu na magunia na vifurushi vya misaada, vilivyopangwa chini.

Kundi kubwa la watu wamekusanyika nje. Baadhi wamekaa kwenye benchi ndefu. Wengine wamejipanga ardhini. Wajitolea wawili wamesimama mbele. Wamevalia fulana za blue zenye maandishi . Jengo ndogo lipo mbele.

Wahudumu wa huduma ya kwanza wamebeba wagonjwa. Wote wamevaa sare nyekundu. Gari la wagonjwa lipo karibu. Miti mikubwa imetawala nyuma. Majengo ya kifahari yameinuka mbele. Hii ni shughuli ya uokoaji.

Watu waliovalia sare nyekundu na barakoa wako karibu na kifaa maalum. Ndege nyeupe yenye maandishi Air Ambulance service imesimama nyuma yao. Kifaa hicho kinaonekana kuwa na vifaa mbalimbali labda vya matibabu au usafirishaji wa wagonjwa.

Shamba kuba la chai lenye majani mabichi yaliyopangika vizuri linachukua sehemu kubwa ya chini ya eneo. Anga juu lina mawingu yaliyochanganyika na rangi za macheo likiwa na vivuli vya zambarau, dhahabu na buluu.

Mikono inanawa chini ya mkondo wa maji unaotoka kwenye bomba. Ndoo ya plastiki iliyojaa maji imewekwa juu ya kiti cha mbao ikitumika kama chanzo cha maji. Mikono imeinama kidogo ikiruhusu maji kutiririka na kuondoa uchafu.

Bakuli kadhaa za udongo zilizojazwa na aina mbalimbali za nafaka. Maharagwe meusi, njano na mabichi yametenganishwa kwa uangalifu yakionyesha utofauti. Mfuko wa gunia umejaa ndengu zikiashiria wingi wa mavuno.

Jengo limebomoka vibaya likiacha vifuzi na mabaki yaliyotapakaa kila mahali. Magari mawili yameegeshwa karibu na vifusi, yameharibika vibaya. Dirisha zilizovunjika na kuta zilizoporomoka zinaonekana wazi zikionyesha ukubwa wa uharibifu.

Mkono unabonyeza pampu ya sabuni, ikitoa kioevu safi kwenye kiganja. Sabuni hiyo Ina rangi ya kijani kibichi na inatiririka vizuri. Chini ya mkono kuna sinki nyeupe na bomba la chuma linalongaa.

Kitufe hiki cha darubini nyeupe na nyeusi kinatulia juu ya meza nyeupe ya maabara. Darubini hiyo inalenzi mbili kubwa zinazoelekeza mbele, zikiwa tayari kwa matumizi. Nyuma yake, kuna vifaa mbalimbali vya maabara kama vile, mifuko ya plastiki yenye unga wa manjano na masanduku madogo, yaliyopangwa kando ya ukuta.

Kituo cha kazi cha maabara ni kisafi na kimepangwa vizuri. Meza ndefu yenye uso mweupe, imejazwa na vifaa mbali mbali vya kisayansi ,ikiwemo darubini na vifaa vya kielektroniki. Chini ya meza kuna kabati za kuhifadhi zenye milango nyeupe, zikiongeza nafasi ya kuhifadhi.

Daktari mwanamke anashughulikia vifaa vya hospitali. Yuko karibu na vitanda viwili vyeupe. Kabati la samawati limefungwa karibu. Bango la zambarau lipo ukutani. Vifaa vingine vya matibabu vimewekwa chini. Eneo hili ni wodi ya wagonjwa.

Eneo lina friji kadhaa zilizozeeka na kutu. Vipandikizi vilizoshikamana na waya vimetanda juu ya nyuso zake. Kuna vifaa vingine vya kieletroniki vikiwa vimewekwa kwenye kaunta iliyokaribu.

Mashine nyeupe imewekwa juu ya meza ikiwa na jina Cian, limeanndikwa kwa herufi za buluu. Nyaya mbalimbali zimetoka kwenye mashine zikiunganisha na vifaa vingine. Kuna alama ya on , ya kijani kibichi upande wa kushoto, ikionyesha kifaa kiko tayari kutumika.

Mashine ya kisasa ya matibabu imewekwa kwenye meza ikiwa na skrini kubwa yenye grafu za data . Nyaya nyingi zimeunganishwa kwenye mashine zikiashiria mfumo wake tata. Chini ya mashine kuna vifaa vingine vya matibabu vikiwemo mifuko na chupa.

Kifaa cheupe cha matibabu kimesimama wima kikiwa na muundo wa kisasa. Kuna shimo ndogo jeusi mbele labda kwa ajili ya uchunguzi. Nyaya ndogo nyeusi zimefungwa mbele, zikionyesha kazi za ndani za kifaa.

Urundikiano mkubwa wa vitu vilivyofungwa kwa plastiki vyeusi, umewekwa nje. Vitu hivyo vimepangwa kwa uangalifu katika safu kadhaa, vikiunda mirundo miwili mikubwa. Kila kitu kimefungwa kwa uangalifu na plastiki inayong'aa.

Mwanamke anatoa huduma ya matibabu kwa mgonjwa. Mgonjwa amelala chali juu ya kitanda cheupe. Daktari amevaa sare za kijivu. Viatu vyeupe vimetulia chini ya kitanda. Dirisha refu linaruhusu mwanga. Hii ni kliniki ya kisasa.

Huu ni uwekezaji wa bidhaa katika pakiti mbili za dawa za Ibex, za kutuliza maumivu. Pakiti zote mbili zina rangi ya blue iliyokoza na zimepambwa kwa taswira ya binadamu yenye maeneo ya maumivu, yaliyoangaziwa kwa rangi nyekundu na blue .

Mtoto mchanga anachunguzwa na mtalamu wa afya. Mikono ya mtalamu imevaa glovu nyeupe za matibabu. Mtoto amelala juu ya kitamba chenye ruaza za rangi. Stetoskopu inatumika kuskiliza mapigo ya moyo wa mtoto ikionyesha huduma ya matibabu.

Daktari amevaa glovu nyeupe akimhudumia mtoto mdogo. Mtoto amekaa kwenye kiti akifayiwa matibabu au chanjo . Watu wengine wamesimama karibu, wakisubiri huduma au wakiangalia. Mavazi ya kitamaduni na ya kawaida yamevaliwa na watu mbalimbali kwenye mkusanyiko.

Eneo la mapokezi lenye rangi ya pinki na haneli za mbao linaonekana. Ndani yake watu kadhaa wamesimama na kuketi wakifanya shughuli mbalimbali. Vitanda vya watoto wachanga venye vifaa vya matibabu vinaonekana kwa karibu.

Mtoto mchanga amelala kitandani hospitalini akiwa amefunikwa blanketi. Mikono miwili yenye glavu nyeupe inamshughulikia mtoto kwa uangalifu. Mtu mwengine amesimama nyuma akifuatilia hali ya mtoto. Vifaa vya matibabu vinaonekana karibu vikiashiria mazingira ya hospitali.

Ngozi ya mkono iko wazi ikiwa na rangi ya kahawia nyepesi. Katikati ya mkono kuna doa dogo jekundu linalong'aa likionyesha baada kuchomwa au kujikuna kidogo. Karibu na doa hilo jekundu kuna eneo dogo la rangi isiyoiva ikionyesha mabadiliko ya rangi ya ngozi.

Mama mchanga ameshika mtoto wake mchanga akimbeba kwa upendo. Muuguzi amesimama karibu akitoa huduma ya matibabu kwa mtoto mdogo. Bomba la dawa linaonekana likipekekwa kwenye mkono wa mtoto labda kwa chanjo. Mavazi ya mama yana rangi za kupendeza zikiongeza uhai kwa mandhari.

Watoto wanne wamekaa kwenye mkeka wakisoma kitabu. Wamefungua kitabu kikubwa chenye michoro mingi. Mmoja wao anashiria kitu kwa kidole chake. Wamevalia nguo rahisi za kila siku. Hii ni shughuli ya kujifunza pamoja.

Mashine ya mazoezi ya bega yenye muundo wa chuma na kiti cheusi, imesimama wima, imewekwa uzito kwenye pande zote mbili, ikionyesha utayari kwa kutumika. Diski za uzito zenye rangi nyeusi zimepangwa vizuri kwenye vijiti maalum.

Mwanasoka ameketi chini uwanjani akishika mguu wake. Uso wake umejawa maumivu na mdomo wazi akionyesha dalili ya uchungu. Amevalia jezi ya mpira yenye rangi ya kijani na nyeupe. Nyasi za uwanja wa mpira zinaonekana chini yake.

Wachezaji wa raga wako uwanjani wakishindana, huku mmoja akiwa amejeruhiwa. Mguu wake umejikunja vibaya; kuashiria jeraha mbaya lililotokea wakati wa mchezo. Refa amesimama karibu akifuatilia kwa makini hali ya mchezo.

Mechi ya soka inaendelea uwanjani huku wachezaji wakipambana. Mguu moja umejikunja vibaya, kuashiria jereha baya lililotokea wakati wa mchezo. Viatu vya soka vimegandana kwenye nyasi vikishuhudia nguvu ya magongano.

Mashine ya mazoezi ya kuinua uzito ina muundo dhabiti wa chuma cheusi na kiti cha kuketi chenye mto. Kuna vibandiko vya kupakia uzito pande zote mbili za mashine. Hii imetengenezwa kwa matumizi ya gym au kituo cha mazoezi.

Upeo huu umejawa na mimea mingi yenye majani mabichi, ikijenga msitu mnene au kichaka kirefu, katikati ya majani hayo. Maua machache meupe yanaweza kuonekana, yakiongeza rangi tofauti kwenye mandhari ya kijani.

Mti wenye matawi mengi umejaa majani na matunda madogo ya rangi ya kijani. Matunda hayo yamenyong'oyea kwenye matawi yakionekana kuwa bado hayajaiva kabisaa. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa makubwa na yaliyo komaa.

Hapa kuna mmea wenye majani mabichi yaliyong'aa yaliyopigwa na mwanga wa jua. Majani hayo ni makubwa na yamejipanga kiasili kwenye shina la mmea. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa na vivuli kutokana na jinsi mwanga unavyoangukia.

Mmea mrefu wa ndizi umesimama wima, ukiwa na rundo kubwa la ndizi changa upande wake wa kushoto. Majani yake makubwa yaliyokauka kiasi, yananing'inia chini yakiakisi mwangaza wa jua kali.

Tawi la mmea wenye majani madogo limejipinda likiwa limeegemea kwenye uzio wa mbao. Majani yake yanaonekana kuwa na afya yakiwa yamechanua vizuri kwenye jua. Chini ya tawi nyasi ndefu zimetanda, zikiongeza uhai kwenye mazingira.

Shamba ndogo la mboga lina mimea mbalimbali ikiwemo michicha kwenye maji ya kijani na zambarau na vitunguu. Mimea hiyo imepandwa kwa mpangilio mzuri ikionyesha juhudi za mkulima .Upande wa kulia uzio wa mbao wa jadi unaonekana.

Mimea yenye majani mabichi imekua kwenye udongo. Baadhi ya maua yaliyokauka yananing'inia kutoka kwenye shina ,yakionyesha mzunguko wa maisha. Gome la mti linaonekana nyuma likitoa mandhari asili.

Matawi na majani ya mti mkubwa yametanda kuelekea angani. Jua linaangaza kupitia majani. Likiunda vivuli na mwanga. Magome ya miti yamefunikwa na gome la kahawia lenye mistari. Hii ni taswira ya asili ikionyesha uzuri wa mti ulio jikita angani.

Mmea wenye majani yaliyochanika na yenye nywele ndogo umekua vizuri. Matawi yake yanaonekana yamejipanga vizuri na yana rangi ya kijani fedha. Baadhi ya majani yana kingo zenye meno madogo. Mmea huu umezungukwa na nyasi zingine na mimea midogo.

Mianzi ya jua inachomoza kupitia majani ya mti mkubwa likipamba anga. Matawi mengi na majani yamefunika sehemu kubwa. Shina la mti linaonekana likiwa limechongwa na miaka. Kwa mbali kuna ua au mbao ukionyesha mpaka au eneo hili.